Duka hili la nguo linaonyesha safu ndefu za nguo zilizo pangwa vizuri kwenye vibweta .Upande wa kushoto kuna masharti ya wanaume yenye rangi inaonekana mbalimbali na raba mbele, upande wa kulia kuna suruali na sketi zilizopangwa kwa mtindo wa kipekee na maisha ya kifahari. Duka linaonekana kuwakubwa na imejaa bidhaa mbalimbali.

Mtu anaonyesha tishati nyeusi iliyoning'inia kwenye chuma ikiwa na picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi namba tatu ya sixus. Picha imepigwa ndani ya duka la nguo ambapo nguo zingine zimening'inia kwenye reki upande wa kulia. Juu kuna taa zinazoning'inia kutoka dari na kioo cha mviringo kimebandikwa ukutani. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao nyepesi.

Maduka ya nguo yenye mannequin yaliyovalia nguo za kisasa yanaonekana kupitia kioo. Mannequin ya kwanza amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi yenye mistari mieupe akiwa amebeba mkoba. Mannequin ya pili amevaa jaketi nyeusi ya jeans shati nyeupe fupi na suruali nyeusi. Mabango ya matangazo ya nguo yamebandikwa ndani ya duka yakionyesha mitindo mbalimbali.

Mshati wa kitambaa cha pamba umepangwa juu ya meza kubwa ndani ya duka langu. Mshati huo umewekwa kwa umbo la mraba lenye mistari ya kivutio na rangi zinazofaa, zikionyesha muundo mzuri na wa kuvutia. Kila rundo la mashati limepangwa kwa mpangilio safi unaoonyesha utaratibu na uzuri wa bidhaa. Kwenye kona za duka, rundo jingine la mashati limewekwa kwa makini, na watu wanaweza kuuchunguza kwa urahisi bila kushughulika na bidhaa nyingine

Duka kubwa wa nguo linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa safu ndefu. Kila upande wa njia huu kuna vibeta vya nguo zilizo ning'inia na rafu zilizojaa viatu. Upande wa ushoto kuna sehemu iliyo andikwa Ladies Clothing na upande wa mbele kuna kings Clothing kuonyesha muungano wa bidhaa. Njia ya kati imejengwa kwa vigae vyenye ruwaza na taa ndefu za fluorescent zimewekwa. kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha.

Huu ni onyesho lililopangwa vizuri na bidhaa mbalimbali za mitindo mbalimbali zikiwemo mikoba, viatu na shali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe kwenye duka. Upande wa kushoto kuna mkoba mkubwa mweusi ulionyooka juu. Na chini yake kuna mikoba mingine, moja nyekundu iliyong'aa na nyingine nyeusi iliyopangwa. Upande wa kulia shali za rangi mbalimbali zimetundikwa kwa usawa, zikiongeza rangi angavu kwenye mandhari.

Hapa ni duka la nguo lililojaa watu wakichagua bidhaa mbalimbali. Raia wengi wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Katikati ya duka kuna meza yenye nguo zilizokuja na nguo zingine zimetundikwa kwenye miraba. Upande wa kulia mlinzi amevaa koti la rangi ya machungwa amesimama akitazama mwanamke akichagua kitu.

Duka ndogo limejaa bidhaa mbalimbali za nguo na viatu. Mifuko ya mikono na mikoba ya ngozi imetundikwa kwenye kuta, ikiwa na rangi na mitindo tofauti. Viatu vimepangwa kwa umaridadi ndani ya makabati ya vioo katikati ya duka. Upande wa kushoto kuna ngazi ndogo.

Hii ni sehemu ya duka la vito na vifaa vya mitindo, ikionyesha vito mbalimbali vilivyopangwa kwa maridadi. Katikati kuna makini imevaa kofia ya majani na miwani ya jua ikiwa imevaa skafu yenye michoro ya miriba. vito vya shingo na pete ziko wima na herini zimepangwa kwenye stendi nyeusi za kuonyeshea.

Safu ndefu ya nguo za ndani zimepangwa vizuri kwenye vibweta ndani ya duka. Kila kifurushi kina seti ya nguo za ndani za pamba zikiwa na rangi tofauti na miundo mbalimbali. Mifuko ya plastiki inayong'aa inasaidia kuonyesha bidhaa vizuri, huku lebo zikionyesha taarifa muhimu kama vile nyenzo. Mwangaza mweupe wa duka unaangazia bidhaa na kuongeza mvuto, hii inaashiria duka kubwa la mavazi au duka la jumla likiuza nguo za ndani kwa wanawake

Hili ni duka la nguo labda soko la mitumba lililojaa mashati ya wanaume yanayoning'inia kwenye chuma. Juu ya nguo hizo kuna rafu iliyojaa viatu vya aina mbalimbali. Ishara nyeupe inaonyesha men t-shirts kwa shilingi mia moja ikionyesha bei ya mashati. Nguo zimepangwa kwa wingi zikiwapa wateja chaguzi nyingi za kuchagua.

Hii ni duka la nguo lililojaa aina mbalimbali za mashati, suruali na kaptura. Kuna nguo za wanaume zilizoning'iniziwa kwenye rafu pamoja na zile zilizokunjwa na kuwekwa kwenye meza. Bei ya tishati imeonyeshwa kama shilingi mia sita. Skrini ya televisheni imeonyesha mitindo ya nguo zinazouzwa ikitoa taswira kamili ya bidhaa zilizopo.

Hapa ni duka kubwa la nguo, lenye mlango wa kioo unaoonekana kama lango kuu la kuingia. Upande wa kushoto, kuna bango linaloonyesha punguzo la hadi asilimia arobaini kwa bidhaa zilizochaguliwa. Ndani ya duka, kuna manekini kadhaa yakiwa yamevalishwa mavazi ya kuvutia. Pia kuna mashati yaliyopangwa vizuri, huku nguo nyingine zikionekana nyuma kwenye mabega ya wazinzi. Duka lina milango ya kioo na eneo la mapokezi la kisasa, ambapo wateja wanakaribishwa kabla ya kuingia.

Katika duka kubwa la nguo, nguo nyingi zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Upande wa kushoto, nguo za rangi ya zambarau na manjano zimejaa, zikionyesha mkusanyiko mkubwa. Katika sehemu ya mbele, kuna rundo la nguo za rangi tofauti, likiwakilisha uteuzi mpana kwa wateja. Sehemu ya nyuma iliyoko upande wa kulia imejaa giza na inaonekana kama imefichwa, labda kwa ajili ya kuhifadhi mizigo au kuweka bidhaa maalum. Ishara yenye maandishi "Women" inaelekeza sehemu ya nguo za wanawake. Sakafu imepambwa kwa vigae na mapambo ya kuvutia, kuonyesha mpangilio mzuri na mazingira ya kuvutia.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Katikati mwa picha kuna ishara yenye jina ya Manix. Kwenye upande wa kushoto rafu zaonyesha zimejaa mashati yaliyokunjwa. Nguo zilizopigwa pasi zimetandikwa kwenye safu, zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali. Duka lina taa za kung'aa na sakafu inaonekana safi na imeangaziwa. Mazingira yanatoa hisia za ununuzi wa kisasa.

Bidhaa mengi ya mitindo yamepangwa kwa uwangilifu kwenye rafu na stendi yakionyesha duka la kisasa. Mioni ya jua yananing'inia ukutani, upande wa kushoto. Mifuko ya wanawake imepangwa juu ya rafu, ikionyesha rangi mbalimbali. Pia kuna picha za wanawake zilizopachikwa ukutani zikiongeza uzuri wa duka. Nguo na mitandio pia vimepangwa vizuri. Taa za rangi nyekundu zinatoa mwangaza wa kuvutia.

Hili ni duka lenye bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Rafu za samawati zimejaa nguo zilikunjwa nyingi, zikiwa na michoro ya maua yenye rangi mbalimbali. Kwenye rafu ya kushoto kuna safu ya pakiti za plastiki zilizojaa vitu vidogo au dango za ndani au vifaa vingine vidogo. Juu kulia kuna masanduku kadhaa yaliyowekwa juu ya kila moja yakuonyesha herufi pp. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa, zote zimepangwa kwa utaratibu kwa wateja.

Mwenye onyesho la bidhaa ameweka mitindo zikiwemo kofia, mikoba na shanga. Katikati kuna manekini lililovishwa kofia kubwa nyekundu na kitambaa chenye rangi nyekundu na matangazo. Juu ya meza kuna mikoba ya wanawake ya rangi nyekundu, mingine ikiwa na mapambo mbalimbali. Chini ya meza shanga na pete zimetundikwa kwenye stendi nzuri za kuonyesha. Pia kuna skafu za rangi mbalimbali na mundu wa kipekee ulio chini. Nyuma ya meza kuna bidhaa nyingine zikionyeshwa kwenye duka linalouza vifaa vya mitindo.

Meza imepangwa vizuri na mashati mengi ya wanaume yaliyo na mtindo tofauti. Kuna shati ya rangi ya waridi, zambarau, samawati na zenye miraba midogo. Kila shati limekunjwa vizuri na kuwekwa kwa mpangilio katikati ya meza. Kuna bango kubwa jekundu lenye ujumbe wa sale 55% off ikionyesha kuwa kuna punguzo kubwa la bei. Nyuma ya meza kuna rafu zilizojaa suruali na nguo nyingine zilizofungwa vizuri zikonyesha kuwa ni duka la nguo au idara ya bei.

Duka la mapambo lenye muundo wa rangi nyekundu na nyeupe juu ya kuta. Kuna vioo vya duara katikati na rafu za chuma zimejaa miwani ya mitindo mbalimbali upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna mapambo ya dhahabu kama shanga.

Duka la nguo la Levi's linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kwenye ukuta wa nyuma, suruali za aina mbalimbali, zimepangwa kwenye rafu nyeusi, zikiwa zimegawanywa kwa mtindo kama boot cash na regular . Juu ya rafu, kuna bango kubwa jekundu likitangaza punguzo la hadi asilimia arobaini na bidhaa maalum.

Eneo la duka la nguo na viatu vina rafu za mbao zenye taa za kisasa zinazoangazia nguo za kiume na viatu. Nguo za rangi nyeusi na nyeupe zenye muundo wa huku zimepangwa kwa pamoja na jezi nyekundu na bluu. Viatu vya ngozi vya rangi tofauti vimewekwa kwenye kuta na kwenye meza ya kati.

Huku ni duka la nguo lililojaa mashati ya wanaume yaliyopangaliwa kwa uangalifu kwenye meza ndefu. Mashati yamewekwa vizuri yakionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Kuna ishara ya sale up to 45% off ikionyesha kuwa kupunguza kukubwa la bei. Kwenye kona ya kushoto, mkono unaonekana ukiguza shati labda mteja akichagua bidhaa.

Duka la nguo ambapo shati jeusi linavutia macho. Shati hili limetunikwa vizuri kwenye rafu ya chuma likiwa limejipangwa sambasamba na mashati mwengine meusi yenye picha tofauti. Mwangaza huu kutoka taa za ndani unaangazia ngu ukipopiza hisia ya kisasa na kipekee. Nyuma ya rafuu kuna kioo kikubwa cha kipekee kinachoakisi sehemu ya duka. Kando ya rafu kuna nguo mbalimbali zilizopangwa zikionyesha aina mbalimbali za mitindo na rangi.

Mwanaserere mweusi amevalia koti jeupe lisilo na mikono na kaptura fupi ya kijivu, amesongea karibu na nguzo. Mwanaserere mwingine ame valia shati jeupe iliwepo suruali ya bluu na kofia majani akiwa amesimama mbele kidogo. Nyuma kuna ukuta uliofunikwa na kofia mbalimbali ilizo pangwa vizuri zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Chini ya kofia izo rafu zime jaa viatu vya aina tofauti kama vile raba na viatu vingine vya wazi. Kinara ya duka linaonekana likowazi lenye mwangaza mzuri kutoka taa za dari zikisaidia kuangaza bidhaa.

Hapa ni ndani ya kiwanda kikubwa inayonyesha safu ya mabasi yasiyokamilika ikiwa katika hatua mbali mbali za utengenezaji mabasi mengi yamepakwa rangi ya chungwa huku moja ikiwa bado jeupe bila rangi. Majengo ya mabasi haya hayana madirisha wala milango yakiwa yamesimama kwenye njia zinazofanana na zile za reli.

Watu watatu wanatabasamu na kutazama kompyuta kibao wakiwa kwenye chumba cha maonyeshao ya magari. Mwanaume mmoja ambaye ni muuzaji wa magari amevaa suti na tai akishikilia kompyuta kibao na kuelekeza wanandoa fulani. Wanandoa hao mwanaume na mwanamke wanaonekana kupendekezwa na kile kinachoonyeshwa kwenye kompyuta kibao. Magari meupe na ya kijivu yanaonekana kwa mbali. Mazingira yote yanaonekana kuwa ya kisasa na safi.

Kwenye mandhari ya nje kuna gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kando ya njia, gari hili linastika lenye jina la "Tumaini medical camp" kwenye mlango yake ikionyesha kusudi lake. Nyuma ya gari kuna ukuta mkubwa ya miamba ya kahawia ukionyesha eneo milima au mwinuko. Magurudumu ya gari yanalindwa na magurudumu ya tairi lenye muundo ili kuonyesha linaweza kuendeshwa katika maeneo tofauti.

Gari la kijivu la aina ya Kia linaonekana likiwa limeegeshwa mbele ya lango lenye mapambo maridadi. Taa za mbele za gari zimewashwa zikitoa mwanga hafifu. Grili ya mbele ya gari ina nembo ya Kia katikati na sehemu ya namba ya usajili imefichwa. Katika mandhari ya nyuma, miti na mimea inaweza kuonekana ikionyesha mazingira ya nje.

Gari aina ya vani nyeupe ya toyota imesimama kando ya barabara .Mlango wake wa abiria umefunguliwa ikiashiria kuwa iko tayari kuwapakia au kuwashusha abiria. Namba ya usajili ya gari KDR 963V inaonekana wazi mbele ya gari .Upande wa kushoto kuna miti yenye majani mengi na upande wa kulia kuna majengo na watu wanaopita barabarani.

Huu ni gari ndogo la abiria la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Likiwa na vipandiko na vinembo ya huduma ya afya upande wake. Nyuma ya gari kuna milima mikubwa wenye rangi ya kahawia ukionyesha muundo wa miamba. Ardhi karibu na gari ni kavu ikiwa na nyasi chache zilizokauka.

Gari ya aina ya pick-up inaonekana kama Toyota Hilux imepakiwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi ya kijani kibichi ilkiyokolea karibu na nyeusi na lina sehemu ya kubebea mizigo ya nyuma iliyo wazi yenye paa la chuma. Magurudumu yana rimu za fedha. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na mbali zaidi miti mingine kadhaa inaonekana. Juu upande wa kulia kuna mtu ameegemea upande wa gari.

Gari jeupe la kisasa limepakiwa barabarani. Limeponeka kidogo likionyesha muundo wake maridadi na taa nyekundu za kuvutia. Nyuma ya gari kuna jengo la rangi ya kijivu, yenye madirisha mengi. Upande wa kushoto kuna jengo lingine lenye maandishi customer care ukutani. Barabara ni safi na paana likionyesha mazingira ya safi ya mjini.

Gari jeupe lenye muundo wa Pajero likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa kituo cha huduma. Gari lina rimu nyeusi na mataeri jini likionyesha muundo wake wa kisasa. Juu ya mlango wa kioo ya kituo hicho service imeandikwa kwa herufi kubwa zinazo ngaa kwenye mlango enyewe . Maneno ya approache slowly auto-door imeandikwa kwa rangi ya samawati. Mwanga kutoka ndani ya jengo inaangazia gari na eneo lote na kufanya njee kuwa usiku au gizani.

Gari la kifahari la zamani likiwa na rangi ya kijivu na nyeusi. Limepakiwa kwenye barabara iliyojengwa kwa mawe. Gari lina mataa makubwa mawili mbele na magurudumu yake ya rangi ya kahawia. Upande wa kulia wa gari kuna sanduku ndogo la mbao lililowekwa. Nyuma kuna ukuta mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Anga ni ya mawingu kidogo ikiashiria hali ya hewa tulivu.

Kwenye sehemu ya ndani ya gari, kuna udhibiti, pedali, na voluma ya kifaa cha kupima. Dashibodi ni nyeupe yenye tarehe 9 Novemba kama ilivyokuwa zamani. Kilo ndogo ipo upande wa kushoto. Kipimo cha kupima kiwango cha mafuta kiko kwenye dashibodi,

Kwenye eneo la wazi lenye vigae, gari ndogo nyeusi limeegeshwa ina magurudumu ya fedha yanayong'aa na taa za mbele zilizowashwa. Namba ya usajili ni KDQ 076J imeonekana wazi mbele ya gari. Nyuma yake kuna lori ya kubebea mizigo lenye rangi nyekundu na majengo marefu. Kwa umbali kuna mabango yenye matangazo. Gari linaonekana katika hali nzuri.

Wateja wawili mwanaume na mwanamke wanaonyesha kupendekezkwa kwa gari jeupe yenye chumba cheye maonyesho. Mwanaume ana nywele nyeusi zilizo kunjana na amevaa shati la kotakota jekundu na suruali ya jinzi Mwanamke amesima karibu naye, muuzaji mzoefu mwenye nywele za kijivu na ndevu amevaa shati la samawati yakionyesha sifa za gari kwa mwelokeo wa mkono wake. Magari mengine yanaonekna yakionekana kwa umbali kwenye chumba hicho chenye mwanga mzuri.

Gari nyeupe ya kisasa aina ya SUV imepakiwa barabarani, ikiangazia muundo wake maridadi. Taa zake za mbele zenye kung'aa, ya mbele maridadi zinaonekana wazi. Magurudumu yake ya aloi yanatoa mwonekana wa anasa. Nyuma yake, majengo na mimea mbalimbali yaonekana ikipendekeza eneo la mjini. Kwenye kioo cha mbele kuna stika zenye maandishi zikionyesha kuwa labda gari limeuzwa au linauzwa. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri sana.

Huu ni ndani ya duka la magari la Tesla. Mwanamke aliyevalia barakoa nyeupe na fulana nyeusi yenye nembo ya Tesla anasimama karibu na gari jeupe la Tesla lenye buti uliofunguliwa, akimuelekeza mwanamume. Mwanamume huyo amevaa fulana nyeupe, jinzi ya samawati na ana miwani usoni. Magari mengine ya Tesla yanaonekana yakiwa yameegeshwa nyuma. Sakafu ni ya kijivu na yenye muundo wa mistari na kuta zina nembo ya Tesla na mabango.

Gari jeupe la abiria limewekwa chini ya paa la kisasa lenye umbo la mviringo. Nyuma ya gari kuna jengo lenye kuta za rangi ya kijivu ilizopambwa kwa mistari mekundu, kijani na nyeusi. Karibu na gari kuna mapipa ya taka yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuchakata. Gari hilo linaonekana lilo katika hali nzuri likiwa na madirisha myeusi.

Huu ni mtazamo wa juu wa chumba cha kuonyesha magari, chenye magari mapya yaliyopangwa kwa umaridadi. Magari yana rangi tofauti yakiwemo buluu, nyekundu, nyeusi yanaonekana yakiangaa chini ya taa za dari. Watu wachache wanatembea wakizunguka magari wengine wakiwa wamekaa kwenye madawati, labda wakizungumza na wafanyakazi wa mauzo. Madirisha makubwa yanafunika kuta yakiruhusu mwanga wa asili ukiingia. Eneo hili linaonekana kuwa safi na la kisasa likionyesha biashara ya kuuza magari.

Gari nyeupe aina ya SUV limesimama kwenye barabara ya lami gari hili lina muundo wa kisasa likiwa na taa za mbele zenye umbo la pembe ,magurudumu lake ni makubwa yakiwa na spika za rangi ya kijivu giza na matairi nyeusi nyuma yake kuna miti mirefu na majengo yanayoonekana kwa mbali ,gari hili linakuwa katika hali nzuri likiwa tayari kwa matumizi kuna karatasi iliyobandikwa kwenye kioo cha mbele kiashiria kuwa huenda limeuzwa au linauzwa.

Chumba cha maonyesho cha magari ,magari mengi ya kisasa na ya kifahari, yamepangwa kwenye sakafu nyeupe iliyongaa..Ikiwa na rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu, samawati, kijani kibichi na nyekundu .Taa nyingi huangaza kutoka dari zikifanya mandhari yangae. Upande wa kushoto kuna kaunta nyeupe lenye viti na mapambo ya mimea, ikionyesha eneo la mapokezi, dirisha kubwa la glasi linafunika upande mmoja likiruhusu mwangaza, wa asili kuingia na kuonyesha magari mengine yalioegeshwa nje.

Huu ni tuktuk nyekundu lililochakaa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Magurudumu yake yanonekana kuwa na kutu. Sehemu ya mbele ya gari imefunikwa kidogo na matawi ya mti ambayo imefunikwa sehemu ya juu. Gari hili lina milango miwili upande wake kuna bati nyeusi juu ya sehemu ya sehemu ya abiria. Kuna dalili za kutu na kuvaa.

Huu ni mwonyesho wa safu ya magari mapya yaliyokuwa yameegeshwa nje. Magari hayo yana rangi malimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe na fedha. Yamepangwa vizuri yakiangalia upande mmoja. Anga ya samawati yenye mawingu meupe inaonekana juu ya magari ikionyesha huenda ni jioni au asubuhi. Hakuna watu wanaonekana kwenye picha hivi basi inazungumzia utulivu. Sehemu hii inaonekana kama uwanja wa maonyesho ya magari au eneo la kuhifadhi magari mapya.

Gari nyeupe yenye milango minne imeegehwa kwenye eneo la maegesho linajengwa. Magurudumu yake meusi yanaongeza mvuto wa kisasa. Kwa nyuma, jengo la kisasa linaonekana likiwa na taa zilizong'aa ikiashiria labda ni jioni au usiku. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikitoa mwangaza kutoka kwenye taa za mazingira. Nambari ya usajili wa gari KDC 889 T inaonekana wazi kwenye bomba la gari. Hii inaashiria gari hili linawezakuwa linatumika kwa usafirishaji wa abiria.

Mwanaume mwenye ndevu na masharabu amesimama karibu na gari jeusi akichunguza taa la nyuma, amevalia koti jeusi na shati la rangi mchanga mkono wake umewekwa kwa upole kwenye taa ya gari akionyesha umakini katika ukaguzi ,mwanaume huyo anaonekana akidhamini ubora wao au hali ya gari labda katika duka la magari au maonyesho uso wake unaonyesha umakini na ushauku.

Gari la rangi ya fedha yenye muundo ya kisasa limesimama kwenye eneo la kuwekea vigae. Magurudumu yake yanaonekana mapya na taa zake za mbele zina muundo wa kipekee. Namba ya usajili KBV 949E, inaonekana wazi mbele ya gari. Nyuma yake pambu za mafuta zinaweza kuonekana zikionyesha kuwa gari liko kwenye kituo cha mafuta cha Shell. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna magari mengine yaliyopakiwa mbali kidogo.

Gari la rangi ya kijivu Hyundai limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa la viwanda. Taa za gari zimezima lakini mwanga kutoka kwa bango kubwa la Cargo Jet lilowaka juu ya jengo unaangazia mandhari. Rangi nyekundu kwenye ukingo wa chini wa gari na kwenye magurudumu yake yameusongeza mguso wa spoti.

Safu ndefu ya magari yameegeshwa yakionyesha sehemu zao za nyuma. Magari haya yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, kijivu, nyekundu na samawati yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Taa za nyuma za kila gari zinaonekana wazi zikiwa na muundo tofauti. Mwangaza wa jua unaonekana ukibaki nyuma ukionyesha kuwa ni mchana. Picha inatoa hisia ya utaratibu na wingi wa magari.

Watu watatu wamesimama karibu na gari la samawati mwanamke mmoja amesimama mbele ya gari akionekana akizungumza na wana ndoa wazee, gari ni la kisasa ni la paa la juu na linaonekana kungaa ,gari linaonekana kuwa katika chumba cha maonyesho.

Katika shughuli za ukarabati, gari ndogo la rangi nyekundu linaonekana likiwa limefunguliwa ikifichua muundo wake wa ndani. Kiti kimoja cha dereva kilichopakwa rangi nyekundu na nyeusi kimebaki ndani, huku sakafu ya gari ikiwa imefunikwa na udongo na uchafu. Paa mbalimbali zinaonekana zikining'inia ndani ya gari zikionyesha kuwa bado linaendelea kukarabatiwa.

Gari jeupe aina ya SUV limeegeshwa ndani ya chumba kikubwa kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au duka la magari. Gari lina milango minne na rim za fedha zinazong'aa. Upande wake kuna mistari maridadi inayoashiria muundo wa kisasa. Ndani ya chumba kuna nguzo nyeupe na madirisha makubwa yanayooneysha mwanga mwingi.

Hii ni trela kubwa ya kubeba magari ikiwa na rangi ya samawati nyeusi. Ina sehemu mbili za kupakia, gorofa ya chini na gorofa ya juu ambayo imeinuliwa. Muundo wa chuma unaonekana kuwa imara na wenye nguu. Trela ina matairi manne ya nyuma yakionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo mizito. Imeegeshwa nje ya jengo lenye rangi ya samawati na nyeupe na kuna vichaka vyenye majani mabichi kwenye jengo. Anga linaonekana kuwa jeupe ikionyesha kuwa ni mchana.

Gari jeusi ina viti vya rangi ya kijivu vikiwa vimepangwa vizuri .Viti hivi vinaonekana kuwa safi na vyepesi. Milango ya gari imefunguliwa ikionyesha nafasi ya ndani. Nje ya gari kuna ardhi ya kijani kibichi na miti mirefu ikionyesha mandhari ya asili. Dirisha linaonyesha kisehemu ya nje likiongeza ukubwa wa picha. Gari linaonekana liko katika hali nzuri.

Gari la aina ya Subaru SUV limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo, rangi yake ni kahawia iliokolea na lina muundo wa kisasa. Magurudumu yake yaonekana kuwa imara yanafaa kwa barabara ya aina mbalimbali. Mbali na hilo, kuna gari meusi yaliyojaziwa yakionyesha kuwa hii inaeza kuwa eneo la maegesho, au kituo cha kuuza magari. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakiimarisha mazingira ya jiji.

Magurudumu manne yanaoshwa kwa maji yanayomwagika kutoka juu. Magurudumu haya yamechafuka na povu linaonekana ikitoka kutokana na maji. Taili zimepiga mifumo ikionesha ubora wake. Ardhi iliyo chini yao inaonyesha ikiwa na maji na uchafu ikionyesha shughuli za kusafisha. Hali hii inaashiria kusafisha gari au matengenezo ya matairi.

Simu ya rununu inaonyesha skrini ya YouTube, ikicheza video mbili tofauti. Juu, video inayoonyesha programu ya mazishi ya marehemu Arianna inaendelea, ikiwa na maelezo "FARE THEE WELL BABY ARIANNA". Chini ya video hii, kuna maelezo ya mtumiaji, idadi ya watazamaji, na chaguo la kupenda au kushiriki. Chini zaidi, video nyingine ya muziki yenye jina "ME TOO" ya Abigail Chams na Harmonize inaonekana, ikiwa na maelezo ya idadi ya watazamaji na muda uliopita tangu ilipopakiwa.

Mkono wa mwanamke unapeana funguo za gari ikiashiria makabidhiano au ununuzi . Mkono una ngozi nyeusi unaonyeshwa kupokea huku mwingine ukiwa na ngozi nyepesi na kucha nyekundu ukishikilia funguo. Mtu anayepokea amevaa suti nyeusi na shati jeupe lililochanika kidogo. Nyuma gari jekundu linatoka mwonekano wa hafifu na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda katika chumba cha maonyesho ya gari au ofisi.

Huu ni chumba cha maonyesho cha kisasa cha magari ya nissan. Mbele kabisa kuna kaunta kubwa ya mapokezi iliyoundwa kwa mbao nyepesi na paneli nyeupe yakionekana safi na wa kuvutia. wanawake wawili wamesimama nyuma ya kaunta wote wakiwa wamevalia sare nadhifu tayari kusaidia wateja. Nyuma yao kwenye ukuta wa rangi ya samawati kijivu kuna Nembo kubwa ya NIssan inayoonekana.

Huu ni basi ndogo jeupe likiwa limeegeshwa upande wa barabara. Gari hili lina vioo vilivyotiwa giza na magurudumu ya fedha. Upande wa nyuma una mabati leseni pamoja na vibandiko vya onyo vya rangi manjano na nyeusi. Alama za kijipani ziko chini ya dirisha la nyuma. Miti na vichaka vinaonekana nyuma ya basi ndogo na anga lina mawingu nyeupe iliyotawanyika.

Gari dogo nyeusi imepakiwa kwenye barabara iliyotengenezewa kwa mawe ya kifuniko. Ina matairi safi na vioo vyeusi. Nyuma ya gari kituo cha mafuta kinaonekana wazi na majengo marefu yanaonekana kwa mbali. Anga ni la samawati na mawingu meupe. Gari linaonekana liko katika hali nzuri tayari kwa safari.

Hii ni mambo ya ndani ya gari ikiwa sehemu ya dereva na abiria mbele, kiti cha dereva kimetengenezwa kwa ngozi yenye rangi ya kahawia nyepesi kikiwa na viti viwili vinavyofanana , usukani wa rangi nyeusi una nembo ya toyota katikati dashibodi ni rangi mbili hiyo na sehemu ya juu au sina sehemu ya chini ya kahawia nyepesi ,kuna redio kubwa na vidhibiti viwili katikati.

Gari jeupe aina ya Suv limegeshwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza mzuri ,magari mengine yanaonekana kwa mbali gari hili lina muundo kisasa na la kifahari likiwa na rimu za magurudumu zinazong'aa na madirisha nyeusi ,kuta za chumba zimetengenezwa kwa vyoo zikitoa muonekano wa wazi wa nje na kuruhusu mwanga wa asili kuingia gari imepambwa kwa taa nyingi zikiongeza udhuru wa mazingira.

Maegesho ya magari mengi ya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyeupe ,samawati, nyekundu na nyeusi. Magari yamepangwa kwa sakafu moja kwenye sakafu ya alama yenye maji kidogo. Mbali kidogo kuna ukuta wa chuma ma miti ya mbao isiyo na majani. Angani kuna mawingu mengi na mwanga wa jua kidogo. Mtu mmoja amevaa jezi ya samawati anasimama mbali kidogo. Mazingira yanaonekana ya mji na yenye utulivu.

Gari la aina ya pick-up la rangi ya kijivu giza lemeegeshwa kwenye nyika za majani ya kijani. Gari lina mifumo ya chuma juu ya lori na lina magurudumu manne na ya mawe. Miti ya kijani iko nyuma na mbali kidogo, huku angani kukiwa na jua na mwanga wa alasiri. Mtu mmoja amevaa jezi ya manjano na kofia ya rangi ya kijivu anasimama karibu na gari. Mazingira yanaonekana ya porini na yenye utulivu.

Gari la kifahari la abiria linaonyesha viti vya ndani vilivyofunikwa kwa nguo nyeusi na kijivu, vikiwa katika hali nzuri. Sehemu ya nyuma ya gari ina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Milango ya gari imewachwa wazi na inaonekana limeegeshwa kwenye eneo lenye miti na bustani au labda uwanja mkubwa. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Inafaa kwa safari ndefu.

Lori refu la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa chini ya anga la buluu isiyo na mawingu. Lori hilo lina ghorofa mbili likibeba magari meupe na meusi kwenye kila ngazi. Gari jeupe limeegeshwa kwenye sehemu ya juu kulia mbele. Nyuma ya lori majengo yanaonekana kuna mitenda michache karibu na matope ya majengo. Barabara iliyo chini ya lori inaonekana ikiwa imefunikwa na simiti. Watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na lori wakionekana wakifanya kazi au kusimama upakaji.

Huu ni duka ndogo la wazi lenye bidhaa mbali mbali za mapambo juu ya stendi shanga na mikufu mingi imepigwa kwenye kamba ikionyesha rangi mbali mbali kama nyekundu njano na samawati na kijani. Chini kuna meza iliyojaa pete, vikuku na mapambo mengine madogo mengi yakiwa yamepangwa kwa uangalifu na vitambaa vya kounyesha.

Mauzo ya soko la ndani imefika mwisho wake ikionyesha meza za mambao zilizowazi na zilizofunikwa na vitambaa vyeupe. Kwenye baadhi ya meza kuna vitu vichache vilivyobaki labda mabaki ya bidhaa zilizouzwa. Miundo ya chuma inatumika kushikilia vitambaa kwa kufunika stendi inayoonekana wazi.

Mua mengi ya rangi tofauti yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda vya kuuza maua kando ya barabara yakisubiri wateja. Vikapu vya plastiki vyenye maua ya aina mbali mbali kwenye meza baadhi yakiwa yamefungwa kwenye karatasi. Viti viwili vya plastiki kimoja cheupe na kingine cha samawati vimewekwa na mbele vikionyesha sehemu za kupumzika.

Duka lenye rafu nyingi zimejazwa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika zilizopangwa kwa ustadi. Mifuko ya mikono yenye ruwaza za kupendeza na rangi angavu imetundikwa juu pamoja na mifuko ya ngozi ya rangi ya kahawia. Kwenye rafu za chini kuna sanamu ndogo za wanyama, saa za mapambo na vitu vingine vya kipekee.

Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe kuna ndizi nyingi zilizo pangwa kwenye masanduku ya mbao na zimezagaa kwenye sakafu. Baadhi ya masanduku yamepangwa juu ya kila moja huku mengine yakiwa yameenea chini. Ndizi hizo zote zina rangi ya njano zikiashiria kuwa ziko karibu kuiva au tayari zimeiva.

Huu ni mkusanyiko wa mikoba uliyotengenezwa kwa mikono, labda kutoka kwa soko la ufundi au duka la zawadi. Mikoba hii imetengenezwa kwa nyenzo za asili ikiwa na muundo wa kupendeza kwa mistari ya rangi tofauti kama vile kahawia, nyeusi na nyeupe. Kila mkoba una kamba yenye ngozi ya kahawia iliyoshonwa vizuri na baadhi ya mikoba ina kifuniko cha ngozi kilichopambwa kwa michoro.

Huu ni soko la sanaa au ufundi lililowekwa chini ya miti mikubwa. Katikati kuna safu kubwa za picha zilizochorwa kwa mikono nyingi zikionyesha wanyamapori wa kiafrika kama tembo na simba pamoja na mandhari mzuri yamilima na machweo ya jua. Baadhi ya picha hizi zimetundikwa kwenye kamba zikipeperuka kidogo na upepo huku zingine zikiwa zimewekwa chini kwenye ruturubai au blanketi zikionyesha rangi angavu na mtindo tata.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi ndani ya jengo likionyesha mabanda mbalimbali yaliyojaa matunda na mboga, kwa upande wa kushoto ndizi zilizoshikiliwa na kamba zinaonekana zikining'inia chini yake kuna nyanya nyekundu viazi na mboga za kijani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, njia ya udongo inaonekana katikati ya soko ikiwa na nafasi ya kutosha kwa wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa wateja wanaopita wakitazama na kugusa shanga pamoja na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa mikono. Rafu zimejaa mapambo yenye miundo ngumu na ya kipekee. Kuna bidhaa za shanga, maganda, na vipande vya bahari vinavyotumika kwa mapambo

Huu ni mtazamo wa jua juu ya soko kubwa lenye shughuli nyingi. Mamia ya watu wamekusanyika, kila mmoja akipaza sauti kwa mitindo na lafudhi tofauti akitangaza bidhaa zake. Wafanyabiashara wengi wamepanga vibanda vilivyofunikwa kivuli kujikinga na jua kali

Huu ni mlima mkubwa mboga za kijani zikiwa zimefungwa kwenye vifurushi vidogo zikisubiri kuuzwa sokoni. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya soko na paa refu za nguzo zinashikilia jengo. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea nyuma ya mboga wengine wamekaa chini. Rangi ya ngavu za kijani zinazoshikila ubishi na afya ya mazao. Nuru inaingia katika juu.

Huu ni muonyesho kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimekusanywa juu ya chombo cha chuma chenye matundu. Soksi hizo zinaonekana kuwa za aina na saizi tofauti zikiwa zimejaza chombo hicho hadi kufurika. Chini ya chombo hicho kuna ardhi yenye vumbi na taka ndogo zilizotapakaa. Eneo hii linaashiria soko au eneo la biashara la vitu vilivyotumika. Na kuna nguo zingine zilizokunjamana nyuma.

Vyakula vya rangi mbalimbali na viungo vimewekwa kwenye mabakuli, zikiwa zimepangwa kwa uangalifu kwenye duka la viungo. Kuna rangi ya machungwa, manjano na kahawia, baadhi zao zikiwa poda, zingine zikiwa mbegu au vipande. Upande wa kushoto kuna machungwa na kijani kibichi zikionyesha bidhaa nyingine. Inaonekana kama sehemu ya biashara yenye shughuli nyingi, ikionyesha utajiri wa viungo na bidhaa za ndani.

Katika soko hili lenye shughuli nyingi tunaona rundo kubwa la mboga na matunda iliyopangwa kwa kuvutia. Karoti nyingi zimewekwa kwenye mifuko mikubwa ya plastiki iliyo wazi zikiwa tayari kwa kuuzwa. Juu ya karoti kuna sanduku jekundu lililojaa nyanya nyekundu zilizoiva zikionyesha uzuri wake. Upande wa kulia mahindi mabichi yamewekwa yakifuatiwa na rundo la viazi, visanduku la kadibodi.

Hii ni mkusanyiko mubwa wa mapambo ya shanga yenye rangi tofauti, yakiwemo shanga za rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani. Kuna vikuku, mikufu na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa ustadi. Baadhi ya mapambo yana mifumo changamano na miundo tofauti. Zote zimelala juu ya kitambaa cha rangi ya samawati ikionekana kama bidhaa zinazouzwa sokoni au duka la zawadi.

Duka la soko limejaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri. Migomba mingi ya ndizi imening'inia tu na pia imepangwa kwenye meza. Juu ya meza kuna mamboga, mananasi na aina mbalimbali ya matunda mengine yaliyopangwa kwa wingi. Mtu mmoja anaonekana upande wa kushoto na watu wengi wachache wanatazama matunda nyuma. Mandhari yanaonyeha shughuli hai za soko la ndani.

Huu ni onyesho wa rundo la viatu na sandali mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Viatu vingi vya kike vinaonekana. Baadhi ya viatu vina rangi angavu na mapambo mbalimbali. Kuna ishara yenye nambari 300 inayoashiria bei ya bidhaa. Nyuma kuna nguo zingine zilizopangwa ikionyesha kuwa ni sehemu ya soko au duka la nguo na viatu. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza au uso fulani na watu wachache wanaonekana nyuma.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha wachuuzi wakijihusisha biashara. Mbele kuna aina mbalimbali ya vyombo vya plastiki ikiwemo ndoo ya plastiki, na mikebe ya manjano. Juu ya meza chupa zilizojaa asali na bidhaa nyingine zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Wote wanasubiri wakiwa wamekaa kwenye viti ya samawati, mandhari nyuma yanaonyesha vibanda vya soko, na mabango ya biashara yakionyesha maisha ya kila siku katika soko.

Wafanya biashara wanawake wawili wamekaa kwenye soko la wazi lenye tope lililojaa rakataba na mabaki ya mboga. Mbele yao kuna milima ya nyanya nyekundu na matunda ya matungo yaliyowekwa kwenye vitambaa chini. Kati ya milima ya mazao, kuna kreti ya mbao iliyotupwa na ndoo ya plastiki ya samawati. Hali ya sokoni inaonekana kuwa chafu na haijapangika, ikionyesha mazingira yenye changamoto ya biashara.

Mkono wa mtu unatengeneza mapambo ya shanga ya kiafrika. Mkono mmoja umevalia bangili kubwa ya shanga yenye rangi mbalimbali. Kwenye meza kuna mkufu wa shanga wenye rangi za kijani, nyeusi, nyekundu na nyeupe pamoja na vipuli vingi vya shanga vyenye umbo la matone ya machozi na rangi ya ngavu. Pembeni kuna mapambo mengi madogo ya shanga. Zote zinaonekana zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa.

Huu ni duka la nguo likiwa na rafu na vijiti vilivyoo jaa vitamba na nguo zenye rangi nyingi. Katikati, koti la kijani lenye muundo wa kijometri limetundikwa kwenye manekeni. Upande wa kushoto vitambaa vimekunjwa na kwa uangalifu na kumewekwa kwenye rafu. Upande wa kulia nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye vijiti. Nguo zote zinaonekana kuwa na ubora wa juu na muundo wa kipekee, labda zimetengenezwa kwa kitambaa cha kitengee.

Hii ni eneo pana la mauzo ya viatu ambapo aina mbalimbali za viatu zimetandazwa ovyo kwenye meza ndefu. Viatu hivyo vinajumuisha buti, viatu vya michezo na viatu vya kawaida vikiwa na rangi mitindo tofauti. Baadhi ya viatu vimepangwa kidogo wakati mwingine vinatupwa tu juu ya rundo kuashiria soko la pili au duka la bidhaa zinazotumika. Nguzo za mbao zinaonekana zikishikilia paa nyepesi juu ya eneo hilo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, lenye mabanda mengi yaliyofunikwa na vitambaa na miavuli ya rangi mbalimbali. Bidhaa mbalimbali ikiwemo vito, nguo na kazi za sanaa zimewekwa chini au zimetundikwa kwenye stendi. Watu wanaonekana wakipita wakitazama bidhaa huku baadhi ya wauzaji wanaonekana wakiwa wamekaa au wamesimama karibu na mabanda yao.

Huku ni sokoni ambapo watu wengi wanaonekana wakifanya biashara zao. kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri chini ikiwemo matunda na mboga za majani kama vile nyanya machungwa na ndizi. Watu wengine wamekaa chini wakiuza bidhaa zao huku wengine wakiwa wamesimama wakinunua au kutazama. Soko linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi na kuna vivuli vinavyoonyesha kuwa kuna paa au hema zinazowakinga wafanya biashara na jua.

Masoko yenye shughuli nyingi yaliyojaa bidhaa mbalimbali yanaonekana. Wateja na wachuuzi wengi wanashirikiana wengine wakichagua matunda na mboga. Matunda mengi kama vile ndizi, matunda ya kigeni na mboga kama kabichi, vitunguu na nyanya vimepangwa kwa uangalifu. Mwangaza kutosha kutoka juu unasaidia kuangazia bidhaa.

Huu ni mlango mkuu wa soko la kisasa la kikuu lilipo Kenya, juu ya mlango la kuingia kuna bango kubwa la rangi ya machungwa na kijani kibichi lenye maandishi ikuwa Modern Market likionyesha kuwa ghorofa ya kwanza ina malimali na cereals na ghorofa la pili ina cloth . Upande wa kulia kuna bango ndogo lenye maelezo ya saa ya kazi, ndani ya soko kuna wauzaji wa matunda na mboga huku baadhi ya watu wakifanya manunuzi.

Soko lenye jengo la juu la kijani na mabasi ya rangi ya kijani na manjano yakiwa yamesimama karibu na barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu na maduka madogo yaliyofunikwa na funiko la plastiki. Angani kuna mawingu mengi chini ya anga ya blue .

Soko la wazi linaloangalia ndani ya duka ndogo yenye paa la mabati. Kuna viatu vingi vya ngozi vya rangi ya kahawia vilivyopangwa kwa rangi ya uchukuzi vikiwa vimefungwa kwenye kamba juu ya meza ya mbao.

Soko lenye shughuli mingi linaonyesha wachuuzi na wateja wakifanya biashara katikati ya matunda na mboga nyingi. Mimea kama ndizi, ulimau na viazi vimepangwa kwa wingi ardhini vikalete utofauti wa bidhaa zinazouzwa. Watu mbalimbali wamevaa nguo za rangi tofauti wakiongeza uhai kwenye mazingira. Mbali kidogo kuna bango la Tecno linaloonekana likionyesha biashara linaloendelezwa njiani. Picha linatoa taswira ya maisha halisi ya soko ya watu.

Soko lenye watu wengi wamejaa wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali. Kuna vibanda vingi vilivyofunikwa na dari za mabati na za kitambaa. Upande wa kushoto kuna nguo nyingi za rangi mbalimbali zilizoweza kwa kushona kwenye waya. Watu wengi wakiwa wamesimama, na wengine akitembea kwenye njia ya kazi. Kuna bidhaa kama nguo, vifaa vya nyumbani na vyombo vya plastiki vinavyouzwa pembeni.

Eneo la soko linaonekana lishukwa mizigo. Maboksi ambayo yamejaa ndizi za rangi ya manjano na za kijani, zilizowekwa kwenye safu nyingi. Wauzaji wamevaa nguo za kawaida wakiwa wamesimama au wameketi karibu na maboksi. Watu kadhaa kutoka mbalimbali wakiwa katika shughuli za soko. Jengo la nyuma lina madirisha na milango ya kawaida ya soko.

Soko la nguo linalo angalia wafanyi biashara wakiwa wamesimama karibu na meza za mbao, kuna nguo za rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeupe na bluu ziki kaa kwenye gari la kubebea. Mtu mmoja amevaa jezi ya kijivu na kofia nyekundu akishika nguo. Pembeni kuna nguo za miche zilizowekwa kwenye kamba. Sakafu ni ya udongo na jengo la nyuma linaonekana la mabati.

Muundo wa matunda ya rangi tofauti yaliyowekwa kwenye meza. Upande wa juu kuna maembe mengi, baadhi yao ya rangi ya kijani na mengine yakiwa na rangi nyekundu kidogo ikiashiria tofauti za kukomaa. Karibu nao kuna matunda yenye miba labda yakioana na zenye pembe, yenye machanganyikio ya rangi ya kijani na chungwa. Chini kuna kundi la matunda yenye chungwa angavu inayoongezewa rangi kali. Sehemu ya chini ya picha inavutia na parachichi za rangi za kijani giza.

Soko la matunda na mboga lililojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi. Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau zimeninginia juu, ikifuatiwa na rundo la ndizi la kijani. Chini yake kuna matango mingi yaliyopangwa kwa safu na runda la kibichi ya kijani kibichi.

Majengo mawili yenye rangi angavu yanasimama chini ya anga ya samawati safi, jengo lililo mbele lina rangi ya njano na madirisha meusi. Nyuma yake jengo lingine lina ghorofa mbili ikiwa na sehemu ya chuma na ya samawati na chini ya njano. Kwenye sehemu ya samawati, kuna bodi za mbao zilizopangwa kwa wima.

Majengo matatu ya kisasa yenye ghorofa yamepakwa rangi nyeupe na kijivu, yakisimama chini ya anga safi la samawati lenye mawingu machache. Kila jengo lina madirisha makubwa na balkoni za glasi, zinazotoa mwonekano wa kuvutia. Mbele ya majengo kuna bustani iliyo tunzwa vizuri yenye mimea mbalimbali ya kijani, na kwa eneo lililofunikwa kwa ajili ya kuegesha magari, likiwa na gari ndogo lililoegeshwa chini yake.

Muundo mrefu wenye paa la nyasi unaonekana wima ukichukua sehemu kubwa ya picha. Paa hilo limefunikwa kwa nyasi kavu lililopangwa vizuri zikiunda safu za vipengele vyenye ncha kali inayoekelewa juu. Chini ya paa la nyasi kuna fremu za ambao zikiunda umbo la ngazi zikiunda muundo wa wazi. Upande wa kulia wa muundo huu kuna sehemu iliyofunikwa na mabati ya rangi ya fedha yaliyopangika kiholea.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imesimama mbele ya nyasi iliyokombolewa vizuri. Nyumba ina rangi mchanganyiko ya kahawia na nyeupe, na nguzo za kisasa zinazoshikilia sehemu ya juu. Ghorofa ya juu ina balconi yenye matusi meusi ya chuma na madirisha makubwa meusi. Sehemu ya mbele ya nyumba ina bustani ndogo iliyopandwa maua na njia iliyotengenezwa kwa matofari mekundu inaelekea kwenye lango la kuingilia.

Majengo mawili marefu yanasimama wazi chini ya anga ya samawati iliyo wazi yakionyesha ukuaji wa miji. Jengo la kushoto lina rangi ya njano nyangavu likiwa na madirisha yenye matofali yaliyofungwa. Kulia kwake kuna jengo jingine lenye rangi ya machungwa na kijivu likiwa na ishara inayoashiria north crest view . Chini ya majengo kuna miundo mbalimbali isiyokamilika na mabanda ya muda ikionyesha mchanganyiko wa maendeleo. Mandhari inaonyesha tofauti ya makazi katika mazingira ya mjini.

Nyumba ya kifahari ya ghorofa mbili imesimama chini ya anga ya samawati isiyo na mawingu. Ikionyesha muundo wa kisasa na madirisha meusi. Kwenye ghorofa ya juu kuna balkoni yenye vizuizi vya chuma. Upande wa kushoto wa nyumba, sehemu ya ujenzi inaendelea ikiwa na matofali yaliyopangwa. Mbele ya nyumba kuna lango jeusi la chuma na ardhi inaonekana kuwa yametayarishwa kwa ajili ya bustani.

Nyumba mbili za kisasa zilizojengwa kwa mtindo unaofanana zikiwa na kuta za rangi ya manjano na paa la rangi ya kahawia. Nyumba ya kushoto lina dirisha kubwa la duara kwa mbele huku ile ya kulia ina balkoni iliyoekeleza mbele. Barabara iliyojengwa kwa vigae inapatikana katikati ikitenganisha nyumba hizo mbili. Kuna uzio wa chuma wenye nguzo za viwenge kando ya barabara na baadhi ya mimea midogo imepandwa kando ya uzio.

Jengo refu la ghorofa tatu likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Lina rangi za kijivu na nyeusi, huku ikiwa na mawe ya mapambo upande wa kulia wa jengo. Kuna balkoni kwenye kila ghorofa, zikiwa na urembo wa chuma wa kuvutia. Geti kubwa la chuma jeusi linafungia lango kuu na ua mfupi wa mawe unaozunguka jengo lote. Nje kuna barabara ya honge na pikipiki imeegeshwa upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa wazi.

Hii nyumba ya kisasa ina ghorofa mbili na rangi ya kahawia isiyo kali. Kuna ngozi ya mbao yenye mapambo iliyowekwa katikati ya nyumba na madirisha makubwa yenye vioo. Upande wa kushoto kuna lango kubwa la chuma lenye rangi ya kizibiti na namba maalum. Ukuta wa mbele wa ua umetengenezwa kama mbao zenye rangi mbili tofauti, huku sehemu ya juu ikiwa na paa lenye rangi ya kahawia. Upande wa kulia kuna mmea mdogo wa mitende, na barabara ya kuingilia inaonekana kuwa nyekundu.

Jengo refu jipya lililopakwa rangi ya samawati linasimama wazi chini ya anga safi la samawati ,jengo hili lina madirisha mengi madogo na linaonekana kuwa bado inaendelea kujengwa hasa kwenye ghorofa ya juu, mbele ya jengo kuna ukuta wa tofali unaotenganisha eneo la majengo mengine madogo yenye paa za kahawia, chini kabisa ya picha kuna eneo kubwa ya ardhi kavu iliyo na nyasi chache zilizokauka ikionyesha mandhari nje ya mji au eneo la kazi yanayoendelea kukua.

Huu ni mtazamo wa jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi. Kuta zake ni za rangi ya kijivu nyepesi na zimepambwa kwa madirisha mengi ya mraba na mabalakuni za kioo. Nuru ya jua inaakisi kwenye nyuso za jengo, na anga ya samawati isiyo na mawingu inaonekana juu. Muundo wa jengo unaonyesha usanifu wa kisasa na wa kifahari.

Shamba kubwa la wazi likiwa na nyasi kavu na udongo linaonekana mbele ya picha. Ukuta mrefu wa matofali unatenganisha shamba na majengo kadhaa inaoonekana wazi. Nyuma ya ukuta kuna majengo ya ghorofa isiyokamilika au mapya yenye rangi tofauti kama vile kijivu, kahawia na machungwa. Anga la samawati lisilo na mawingu mengi laonekana juu, likionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo hili linaonekana kuwa katika hamu ya ujenzi au maendeleo.

Majengo mawili ya kifahari yanayoonekana chini ya anga ya samawati yenye mawingu meupe. Jengo la mbele lina kuta la matofali na paa jekundu likiwa na bustani nzuri ya maua yalio pandwa na kichaka kinachopunguza kando ya ukuta. Jengo la nyuma lililo inuka ina ngazi zilizoelekea juu ya tanki na la maji. Mandhari ya jumla inaonekana kuwa tulivu yamezungukwa na miti na majani yaliochanua.

Huo ni mandhari ya mashamba yaliyopakana na nyumba chache zilizojengwa kwa mitindo ya kisasa. Barabara ndefu iliyonyooka inaonekana upande wa kushoto ikipita eneo la nchi kavu lenye mimea michache. Milima mirefu inajitokeza kwa mbali ikitengeneza mandhari ya kuvutia didhi ya anga safi ya samawati. Baadhi ya maeneo yamefanyiwa maendeleo, huku mengine yakiwa bado hayajaguswa ikionyesha ukuaji inayoendelea.

Nyumba kubwa iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya dhahabu na paa la kahawia inasimama imara. Dirisha zake zina vioo vya samawati zikiongeza uzuri wa jengo. Mbele ya nyumba kuna nyasi za kijani kibichi zilizokatwa vizuri zikionyesha utunzaji. Mitende mirefu imepandwa karibu na nyumba ikiongeza kivuli anga ni la samawati na mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Balconi maridadi yenye vioo inatazama bustani iliyotunzwa vizuri. Kuna meza ya kisasa na viti vinne vya mbao vilivyowekwa kwenye balconi hiyo, chini ya taa ya kifahari ya dari. Bustani hiyo ina nyasi kijani kibichi na miti midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Kwa upande wa kushoto, kuna jengo dogo la orofa mbili lenye ngazi ya duara nje, likiwa na ua mrefu uliofunikwa na waya wenye miiba nyuma yake.

Jengo la matofali lina bango kubwa lenye rangi ya samawati na nyeupe likitangaza Office Suites To Let. Pia kuna namba ya simu ya mawasiliano na anwani ya barua pepe ya kampuni ya Basle enterprise Limited. Juu ya bango hilo kuna alama ya onyo ya CCTV ikioonyesha ulinzi wa masaa ishirini na nne. Majani ya kijani kibichi yanaonekana chini ya ukuta yakiongeza uzuri wa mazingira.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi limejengwa kwa mchanganyiko wa rangi nyeupe, kijivu na njano. Lina madirisha mengi meusi na balkoni zenye vioo. Chini ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu. Watu wawili wantembea karibu na bwawa wakionyesha shughuli za kilasiku. Miti ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo ikiongeza uzuri wa mazingira. Anga ni la samawati na la mawingu machache.

Jengo refu la ghorofa tatu lenye rangi ya samawati na nyeupe. Sakafu ya chini ina maduka yaliyofungwa na baiskeli zilizowekwa kando yake. Kuna duka moja wazi likiwa na bidhaa zilizowekwa nje. Ghorofa ya kwanza ina balcony yenye matusi ya samawati na maduka yaliyofungwa. Katika ghorofa ya pili kuna madirisha mengi makubwa ya vioo, na paa la jengo hilo lina rangi ya samawati, likiwa limefunikwa kwa bati.

Jengo refu la ghorofa likiangazwa na taa za usiku likisimama juu ya milima wa mti. Jengo hili lina rangi nyeupe au rangi ya dhahabu na lina madirisha mengi iliyoangazwa, yakiashiria kuwa kuna watu ndani. Mandhari ya jiji yenye taa nyingi inaonekana kwa mbali. Mbele ya jengo hili kuna safu ya miti iliyopandwa kwa usawa ikitenganisha jengo na barabara iliyo chini. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na taa za barabarani zikitoa mwanga mdogo.

Uwanja mpana usio na ujenzi ukiwa umefunikwa na nyasi kavu za rangi ya kahawia unaonekana katikati ya picha. Mbele na nyuma ya uwanja huo kuna baadhi ya nyumba za kisasa zenye paa tofauti zikiwa zimejengwa kwa mtindo tofauti. Baadhi ya nyumba hizo zimejengwa kwa mawe na kuwa na uzio. Anga la sawati lenye mawingu machache linaonekana juu ikionyesha kuwa ni usiku nzuri. Inaonekana kama eneo liliko nje kidogo ya jiji yenye uwezekano wa maendeleo na kazi.

Jengo refu la ghorofa nyingi la rangi ya kahawia na nyeupe linaonekana chini ya angani ya samawati lililo na mawingu machache. Waya za umeme zimepita juu ya jengo hilo na mti ya kijani unaonekana pembeni. Ukuta wa mbele una wabu na waya wenye ncha za chuma kwa usalama. Mlango mkubwa wa gharama na pikipiki moja ziko mbele ya jengo. Mazingira yanaonekana ya kitongoji chenye maendeleo na jengo lina madirisha mengi ya kutosha. Hali ya hewa ni safi na jua lina angaza vizuri.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Ina paa jekundi linalong'aa na kuta nyeupe sana. Nyumba imezungukwa na uzio mfupi wa mawe na miti midogo ya kijani iliyopandwa kwa safu ikiongeza uzuri. Anga ni safi na ina mawingu meupe meupe ikifanya mandhari iwe ya kupendeza.

Jengo refu linaonekana kuwa bado linajengwa. Linasimama chini ya anga safi la buluu. Sehemu kubwa ya jengo imekamilika kwa rangi nyeupe huku fremu za madirisha zikionekana wazi. Kuna mianzi mingi iliyotegeshwa kwenye upande wa kulia wa jengo ikionyesha kuwa kazi ya ujenzi inaendelea.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa mbili ikiwa imejengwa kwa rangi ya udongo na madirisha makubwa yanayoelekea kwenye bustani pana. Bustani imejazwa na nyasi kijani kibichi iliyonyolewa vizuri ikitoa mandhari ya kuvutia. Kwenye kushoto, kuna vichaka vilivyopangwa vizuri na nyuma ya nyumba kuna ukuta mrefu wenye mimea michache. Anga lina mawingu meupe na la samawati likionyesha hali ya hewa ya kupendeza. Nyumba hii inaonekana kuwa katika eneo tulivu na la kifahari likiwa na nafasi kubwa ya nje kwa ajili ya starehe.

Jengo refu linaonekana kuwa katika hatua za ujenzi likiwa limezungukwa na miti mirefu na nyasi kavu. Barabara ya vumbi ina tana mbili ikiashiria eneo la vijijini au la maendeleo. Anga la buluu lisilo na mawingu mingi linatoa mandhari tulivu na kuakisi hali ya hewa mzuri. Kuna watu wachache wanao onekana kwa umbali wakitembea wakiongeza uhai kwenye mandhari, jengo hili huenda ikiwa hospitali mpya au chuo kikuu kutokana na ukubwa wake.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa inasimama kwa fahari ikiwa na rangi ya kahawia nyepesi na paa la kijani. Mlango mkuu wa chumba wenye mchoro wa dhahabu unatoa mwonekano wa kuvutia. Juu ya gate utaona nea zenye ncha kali zikiekwa kwa ajili ya usalama. Madirisha ya ghorofa ya kwanza yana vioo vyeusi na udonda za chuma chenye muundo wa pekee.

Duka kubwa la vyakula linaonekana likiwa na sehemu iliyojitolea kwa bidhaa za kilimo hai. Mabango ya kijani yenye neno organic yameninginia kutoka dari yakionyesha bidhaa zinazotolewa. Rafu zimejaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri. Baadhi ya mboga kama vile maboga au tikiti maji zimepangwa kwenye meza ndefu. Njia za duka ziko wazi na safi zikionyesha mpangilio mzuri.

Huu ni sehemu ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Safu za friji za ukubwa mbalimbali zimepangwa upande wa kulia zikiashiria uteuzi mpana. Kwa mbali ishara za Matangazo ya bidhaa kama vile Article na Toshiba zinaonekana. Upande wa kushoto wa rafu zimejaa vifaa vidogo vya jikoni kama vile blender na mashine za kahawa, baadhi zikiwa na bango kubwa lenye neno Promotion .

Ndani ya duka kubwa inaonyesha rafu refu zilizopangwa vizuri zikijaa bidhaa mbali mbali has biskuti na vitafuno vingine vingi. vifungashio vya bidhaa vina rangi tofauti huku baadhi yake ikiwa na majina kama shortbread na flap jacks kazi hii inatoa hisia ya duka iliyopangwa vizuri na yenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Baiskeli nyingi zimepangwa kwa safu kwenye sakafu ya kijani kibichi. Baiskeli hizi zina rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, samawati, na kijani na baadhi zimefunikwa kwa plastiki nyeupe kwa ajili ya ulinzi. Kwa nyuma kuna rafu zilizojaa nguo za michezo kama vile fulana na suruali fupi za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, machungwa na nyeusi.

Huu ni mtazamo wa ndani wa duka kubwa au duka kuu likiwa limejaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kulia na kushoto, rafu ndefu zimejaa chupa za mafuta ya kupikia ya rangi ya dhahabu au manjano zikiwa zimepangwa kwa wingi kutoka juu hadi chini. Kati ya rafu za mafuta kuna rafu ndefu zaidi zilizojaa pakiti nyekundu za samawati na bidhaa zingine.

Katika duka kubwa, safu ndefu za bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa, karatasi kama vile taulo za jikoni. Katikati kuna rafu nyingi zilizojaa chupa za mchuzi mbalimbali, nyingi zikiwa na rangi nyekundu na njano. Nembo nyeupe yenye maneno Cleanshelf inaonekana wazi upande wa kushoto.

Njia ndefu katika duka kubwa imejaa bidhaa nyingi ikiwemo chokoleti, pipi, na vitafunio vingine. Rafu zimejaa zikiwa na pakiti za sneakers zikininginia na masanduku ya pipi na chokoleti yamepangwa chini yake. Kuna bango jekundu lenye mshale inayoelekezwa kwenye sehemu ya Clearance na bei za punguzo zinaonekana kwenye rafu.

Njia pana katika duka kubwa imejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo nafaka, supu za kuku na bidhaa nyingine za chakula. Rangi angavu za fungashio zinavutia macho. Sakafu inaonekana safi na kung'aa ikionyesha usafi wa duka.

Orodha ndefu ya baiskeli za watoto zimewekwa mistari kwenye sakafu ya vigae ndani ya duka. Baiskeli hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo nyeusi, nyekundu, kijani na zambarau na zingine zina vikapu mbele. Baadhi ya baiskeli ndogo zina magurudumu ya kusaidia.

Duka kubwa bana linaonekana likiwa na rafu ndefu zilizo jaswa na bidhaa mbali mbali, hasa vinywaji za juisi katika chupa za katoni za rangi angavu. Rafu zimepangwa kwa maridadi zikionyesha wingi wa uchaguzi kwa wateja.

Huduma kwa wateja inatolewa mezani ambapo wateja watatu wapo, mmoja akihudumiwa na mmoja akisubiri. Juu ya meza kuna ubao mweupe wenye taarifa mbalimbali na pia picha kadhaa zilizobandikwa ukutani. Kauli mbiu ya Customer Service imeandikwa kwa herufi kubwa za samawati zinazong'aa juu ya kaunta ikionyesha wazi eneo la huduma. Mpangilio huu unaashiria eneo la ofisi au huduma ya umma.

Duka lenye rafu nyingi limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika zilizopangwa vizuri. Juu kabisa kuna mifuko ya mikono yenye ruwaza ya kupendeza na rangi ya ngafu. Pamoja na mifuko ya ngozi ya rangi ya kahawia uliyoning'inia upande wa kulia. Kwenye rafu za chini kuna sanamu ndogo za wanyama saa za mapambo na vitu vingine vya kipefu.

Safu ya vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwenye viombo vikubwa vya chuma vya pua vinaonekana nyuma ya vioo. Kila chombo kimejaa chakula tofauti kama vile mchele, mboga za majani na aina mbalimbali za mchuzi. Nyoko ya kutu hudumia imewekwa ndani ya baadhi ya viombo. Mbali kidogo, glasi za kinywaji na bidhaa zingine za kuoka, vinaonekana.

Sehemu ya mkate wa duka kubwa inaonekana ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali za kuoka zilizopangwa vizuri ndani ya friji za vioo. Mikate, keki na keki nyingine zimepangwa kwa kuvutia zikiwa tayari kwa wateja. Watu kadhaa wakiwemo wanawake wawili waliovalia barakoa wanaonekana wakiangalia bidhaa hizo. Wafanyakazi wa duka wanaweza kuonekana nyuma ya kaunta. Hii inaashiria duka kubwa lenye idara ya mikate labda katika eneo la Nairobi ikionyesha mazingira ya kawaida ya ununuzi.

Afisa wa malipo amesimama nyuma ya kaunta ya rangi ya samawati iliyo na ulinzi wa kioo . Anavaa barakoa nyeusi usoni na glovu mikononi akionyesha tahadhari za kiafya. Namba ya nne kubwa inaonekana juu ya kaunta yake ikiashiria namba ya kaunta. Nyuma yake duka la viatu lenye ishara ya styles shoes linaonekana kwa mbali. Hili linaonekana kuwa sehemu ya malipo katika duka kubwa au maduka makubwa.

Ndani ya duka kubwa ambapo rafu zimejaa bidhaa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa pakiti za rangi ya zambarau zinaonekana kuwa taulo za kike za Always. Katikati kuna safu ya rafu nyeupe zilizojaa chupa za rangi ya chungwa ambazo zinaonekana kuwa sabuni za maji au shampoo, zikiwa zimepangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna mkokoteni wa wanunuzi wenye rangi ya njano wa matunda, ikionyesha kuwa ni duka lenye huduma kamili.

Njia refu ndani ya duka yenye rafu pande zote mbili zilizo jaa bidhaa. Upande wa kushoto rafu zina vitu vilivyo kunjwa na vilivyo pakiwa, ikiwemo nguo ya watoto na vifaa vingine. Upande wa kulia nguo zimeningiziwa kwenye rafu nyingi zikiwa na watoto, wachanga na watoto wadogo. Njia hii ina sakafu ya kijivu na taa nyingi za dari zikitoa mwanga wa kutosha. Mshono wa njia rafu za ziada zina bidhaa zinaonekana kwa mbali.

Duka kubwa la kisasa linaonekana wazi, likiwa na friji ndefu za kuonyesha bidhaa zilizogandishwa zikiwa zimepangwa kwa mapangilio mzuri katikati ya njia. Kwenye rafu za pembeni kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo zile makopo zilizofunganishwa. Sakafu inang'aa na taa za juu zinaangazia nafasi yote. Hata ilivyo hakuna wateja wengi wanaonekana kwa wakati huu na kuifanya ionekane kwa utulivu.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye radu ndefu. Upande wa kushoto rafu zimejaa paketi za kahaia zilizopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna rafu nyingi zilizojaa trei za mayai zikionyesha wingi wa bidhaa. Sakafu ya duka ina vigae vyeupe na kuna kichuuzi cha chuma mbele ikionyesha eneo la kuingia au kutoka. mwangaza wa kutosha unaangazia bidhaa zote.

Ndani ya duka kubwa lenye nafasi, rafu zake zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu moja kando ambayo imejaa matunda na keki. Aidha, kuna maziwa yaliyowekwa kwa wingi. Bidhaa nyingine zimejaa makaratasi yaliyofungashwa vizuri, yakiwa na maandiko yanayoonyesha watu na nembo. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia. Taa nzuri zenye mwangaza zinatoa mwanga mzuri. Nukuu zinaonyesha sakafu imepangwa vizuri.

Katika duka kubwa, korido refu limejaa rafu zilizojaa vifaa vya nyumbani. Mashine za kuoka mkate, viungo vya kupikia wali na vifaa vingine vya jikoi vimewekwa kwenye rafu, baadhi zikiwa zimefichwa ndani ya masanduku. Upande wa kushoto, friji ina vifaa vingine vimepangwa. Taa za juu zinaangaza korido zikionyesha bidhaa waziwazi. Mteja mmoja anaonekana akichunguza vifaa vya nyumbani upande wa kushoto. Duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri na safi.

Nduka mkubwa, kuna bidhaa nyingi za chakula. Upande wa kulia, chupa nyingi za mafuta ya kupikia zimepangwa kwa ustadi. Sehemu ya nduka ina marundo ya mifuko ya nafaka kwenye paleti. Wafanyakazi wanashughulika na rundo la bidhaa kama sehemu ya kazi zao za kila siku.

Duka la kisasa la bidhaa linaonekana likiwa limejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha kunaonyesha ukubwa la karatasi za choo za chapa ya tena zikiwa zimepangwa kwa wingi na matokeo maalum. Kwa nyuma rafu zimejaa vyakula na bidhaa za nyumbani. Ishara za matangazo na bei zinaonekana zimening'inia juu. Mwangaza mkali unatoka kwenye dari ukiangazia kila kona ya duka. Sakafu inaonekana safi na kila kitu kimepangwa kwa utaratibu ikionyesha mazingira mazuri ya ununuzi.

Duka hili kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji baridi na bidhaa za maziwa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto rafu zimejaa chupa za vinywaji vya rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Upande wa kulia kuna friji kubwa yenye bidhaa za maziwa kama maziwa na mitindo zikiwa na rangi tofauti zinazovutia macho. Mwanamke mmoja amesimama katikati ya njia, amevaa shati jeupe na sketi nyeusi akiangalia bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka yenye rafu kubwa zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo vya kiume, vya kike na vya watoto. Baadhi ya viatu vimepangwa kwa umakini kwenye rafu nyeupe zinazong’aa. Karibu na rafu hizo kuna bango kubwa la rangi ya chungwa lenye maandishi “50% OFF” likionyesha punguzo la bei. Nyuma ya rafu kuna makasha ya viatu yaliyopangwa juu kwa juu kwa kila mzani

Katika duka hili la kisasa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali vikiwemo nafaka, karanga na matunda yaliyokaushwa. Kila moja ikiwa imewekwa kwenye chombo cha wazi. Nyuma sehemu na nyama inaonyesha aina mbalimbali za nyama safi. Taa za kung'aa zinaingizia bidhaa zikifanya zionekane za kuvutia. Mpangilio wa duka unaonyesha umakini mkubwa kwa umalizo wa usafi. Duka hili linatoa uzoefu wa ununuzi uliopangwa na rahisi .

Ndani ya duka kubwa au duka la jumbla linaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa cha chakula zikiwemo paketi ya cerelac vifungashio vya nafaka na bidhaa nyinginezo zilizopakiwa. Pei zinaonekana zikiwa zimepandikwa kwenye rafu kwa mfano 750 na 355.

Duka kubwa linaonekana likiwa limejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Safu za chupa au juisi za machungu, zambarau na kijani zimewekwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha aina mbalimbali za vinywaji. Taarifa za bei zimebandikwa chini ya kila bidhaa. Mwangaza mkali wa taa za dari zinaangazia bidhaa zote na sakafu inaonekana safi na nyepesi. Mbali kidogo, sehemu ya friji inaonekana ikionyesha vinywaji baridi.

Katika duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mafuta ya kupika na bidhaa za sabuni. Chupa za mafuta zenye rangi ya manjano na kijani zimewekwa juu ya rafu zikionyesha chapa tofauti. Chini yake kuna makopo na mapakiti za bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni na unga na bidhaa zingine za matumizi nyumbani. Mpangilio wa bidhaa unaonekana kuwa safi na wa kuvutia ikiashiria duka lenye vifaa nyingi na lenye mpangilio mzuri.

Huu ni muonekano wa juu wa duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kwenye sakafu ya chini kuna safu za bidhaa za nyumbani na vyakula. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye duka wakichagua bidhaa, baadhi yao wamevalia sare nyekundu. Taa za dari zinaaangaza duka zima, na kuna ishara zenye maneno Hot Deli zikining'inia juu. Muundo wa duka unaonekana wa kisasa na wenye nafasi kubwa.

Safu ndefu za rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha zikionekana katika duka kubwa. Chupa za aina mbalimbali nyingi zikiwa na nembo ya Jik zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Rangi za chupa zinatofautiana zikijumuisha samawati, njano, nyekundu na zambarau.

Duka kubwa lenye rafu za mbao zilizojazwa na matunda mbali mbali. Pandeni kuna matago ya rangi ya manjano na machungwa mifukoni. Bango la juu lina bei za matago na parachichi. Watu wawili wakiwa na toroli za ununuzi zinaonekana mbali kidogo. Dari ya chuma na taa za umeme ziko juu. Mazingira yanaonekana safi na yenye utaratibu. Pembeni kuna vifaa vya baridi na vya kueka chakula.

Duka kubwa la Carrefour ambayo eneo ya malipo inaonekana wazi. Kuna kaunta kadhaa zilizo na alama nyekundu na nyeupe zikionyesha huduma ya haraka. Wateja na wafanyakazi wachache wanaonekana wakihudumia au wakitembea. Sakafu ni safi na inaakisi mwanga vizuri. Kamera za usalama zimewekwa juu vikifuatilia harakati ndani ya duka. Kwenye kona ya kushoto chini, ya toroli ya ununuzi inaonekana ikionyesha hii ni eneo yenye shughuli nyingi.

Duka la chakula lenye vifaa vingi vya ununuzi. Kuna rafu za mifuko ya matunda na mboga kando ya barabara ya vigae ya kahawia. Watu kadhaa wako wazi wakiwa na vikapu vya ununuzi wakichagua bidhaa, kuna kabati la barafu la jezi mbalimbali pembeni liki jaa jibini la aina nyingi. Taa za dari ziko angani zikitoa mwanga wa kutosha na mabango ya matangazo ya bei yana angalia juu. Mazingira yanaonekana ya shughuli yaku starehe.

Duka lenye vifaa vya watoto, vya watoto wachanga. Rafu za chuma zimejaa bidhaa kama maziwa ya watoto na vifaa vya kuandaa chakula. Kuna stendi ya rangi ya manjano iliyo na mifuko, bidhaa za watoto iko katikati ya barabara ya duka. Umbo la mtoto amevaa nguo ya samawati ya rangi ya maua, amesimama karibu na stendi. Sakafu ya kauli inaonekana safi na yenye muundo wa vigae. Bango la juu limeandikwa maneno ya maziwa ya watoto na taa za duka ziko angani zikitoa mwanga wa kutosha.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayoonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Upande wa kulia kuna masanduku yaliyojazwa biskiti za Mcvities Hobnogs, zikiwa na label ya bei ya shilingi mia tatu arubaini na tano. Juu kuna mabango makubwa yanayoashiria promotion na deal , buy two get one free . Njia ya duka ni pana na watejaa wachache wanaonekana wakitembea na mikokoteni yao.

Duka la mboga na chakula liko na rafu nyingi za mbao. Zimejaa na matunda kama vile ndizi na machingwa kwenye kone ya kushoto. Kuna wafanyakazi wawili wamevaa jezi ya rangi ya chungwa wakishiriki karibu na sehemu ya chakula kilichowekwa kwenye container za plastiki.

Eneo hili la duka linaonesha sehemu ya hot deli juu ikiwa na counter ndefu za vioo vinavyoonesha vyakula mbalimbali. Karibu na counter kuna stendi kubwa ya kuuza battery za everyday . Karbi na stendi hio ya battery kuna rafu nyingine kubwa iliyojaa vinywaji vya kuongeza nguvu vikipangwa vizuri kwenye rafu nyingine. Sakafu ina muundo wa kupendeza wenye matofali madogo na madoa. Mtu mmoja anaonakana upande wa kushoto akiwa ameshilia kikapu chekundu cha ununuzi.